Hapa ni katika sehemu ya mashinani, ambapo nyumbani mwa mama huyu, akiwa ametembelewa na mhudumu huyu wa afya, na kuweza kudungwa chanjo hii na mhudumu huyu wa afya ambaye ni mwanamume.

Hapa bila shaka ni hospitalini ambapo mama huyu ambaye amevaa nguo za rangi ya kijani kibichi akiwa amembeba mtoto wake, ambaye amekuja kutafuta huduma za afya na kuna mhudumu wa afya ambaye anampea huduma za afya kwa mtoto huyu.

Hapa ni katika kiwanja Cha uma na katika kiwanja Cha uma, Kuna vyoo vya uma, ambavyo viko wazi mwananchi yeyote ambaye anahisi aja, na kuzuia uchafuzi wamazingira.

Watu hao watatu ni mama, mtoo na daktari, na bila shaka hapa ni ndani ya mojawapo ya vituo vya afya na tuna muona daktari huyo akimshughulikia mtoto.

Hapa kuna mikono mitatu, mkono mmoja ukiwa wa mtoto ambao uko katikati mwingine ukionekana kuwa ule wa yule ambaye aliandamana na mtoto huyu, mwingine ukiwa wa huyu ambaye anampaka rangi fulani kwa kidole mtoto huyu.

Hapa bila shaka ni barabarani . Na katika barabara hii kuna maji mengi yanayotokana na mvua inayonyesha huku , ambayo imesababisha mafuriko .Na kuna tuktuk mbili na pikipiki moja ambazo zinapita ndani ya maji haya , na hata kuhatarisha maisha ya wale walio ziabiri.

Hapa bila shaka ni hospitalini, na ni katika ndani ya mojawapo ya vyumba ya kina mama ambao wamejifungua, na kuna mama mmoja ambaye amejawa na furaha baada ya kujifungua mtoto wake salama.

Hapa bila Shaka ni hospitalini katika chumba cha madaktari wa meno na kuna madaktari wawili katika chumba hiki na dada mmoja ambaye amekuja kutafuta huduma kwa madaktari hawa.

Hapa ni sehemu ya mashinani kuna kina wadada watano wale wakiwa wajawazito mmoja akionekana kuwa afisaa wa afya ama mama ambaye Ana ustadi fulani wa kina mama ambao wako na mimba kina mama hao wanne wana mimba .

Hapa ni ndani ya afisi ya mganga huyu. Mganga huyu akiwa ametandaza kitambaa cha rangi nyekundu na kile cha rangi nyeusi juu yake ikiwa vyombo vyake vya kazi hii yake ya uganga mkononi akiwa amebeba mojawapo ya ile chombo cha uganga.

Pale barabarani na sehemu hii imekubwa na mvua nyingi , mvua ambayo imeleta mafuriko , mafuriko ambayo yamesababisha mumomonyoko wa udongo ambao umeelekea kuziba sehemu ambayo maji yanafaa kupita chini ya barabara hii.

Hii ni sehemu ambayo kwa kawaida ni barabara, na sehemu hii imejaa maji ambayo ni mengi ambayo yamesababishwa na mvua nyingi ambayo imenyesha sehemu hii na kusababisha mafuriko, na hata kusababisha shughuli za usafiri kuwa ngumu kuliko kawaida.

Hapa bila shaka ni msalani katika vyoo hivi vinaonekana ni vyoo vya shule ya msingi kutokana na zile picha ambazo zimechorwa kwenye ukuta na vyoo hivi vinaonekana kuoshwa ili viwe safi visilete madhara yoyote kwa wale wanavyovitumia.

Hapa bila shaka ni katika hospitali au kituo cha afya na ndani ya kituo hiki cha afya, kuna mama mmoja ambaye amevaa mavazi meusi, akikuja kutafuta huduma za afya na kuna yule mhudumu wa afya ambaye anaonekana kumpa mawaidha mama huyu.

Hapa ni katika kituo cha afya na kuna wahudumu watatu wa afya. Mmoja akimhudumia mama huyu ambaye anaonekana ana matatizo fulani ya sikio. Nao wahudumu hao wakiidhinisha siku ya kusikia ulimwenguni.

Hapa bila shaka ni katika kituo cha afya, ambapo kuna kina mama ambao wameleta watoto wao wapate huduma za afya. Kwa mfano, kuna mama huyu ambaye amembeba mtoto wake, huku mhudumu huyu wa afya akimyunyizia dawa mdomoni mtoto huyo.

Hapa ni ndani ya mojawapo ya hospitali na katika chumba hiki kuna madaktari hao wawili ambao wanaonekana ni madaktari wa meno na mama huyu mmoja ambaye amekuja kupata huduma hizi za hawa madaktari wa meno.

Hapa bila shaka ni hospitalini ni katika chumba cha daktari wa meno na kuna bwana huyo mmoja ambaye amekuja kupata huduma hizi na kuna daktari ambaye anamshughulikia matatizo yake.

Hapa ni ndani ya mojawapo ya nyumba na katika nyumba hii, kuna mama mmoja ambaye ni mjamzito na yuko kwenye maumivu na kuna mama mwengine ambaye anaonekana kuja kumsaidia mama huyu ambaye yuko maumivu yanayotokana na ujauzito huu.

Hapa ni katika sehemu ya watu kunawa mikono na kuna bwana huyu ambaye kofia na nguo za kijani kibichi. Anaonekana kufinya sabuni ile kuitia kwa mkono na kisha baada ya kufungulia maji na kuweza kunawa.

Hapa ni katika sehemu ya watu kunawa mikono na katika sehemu hii kuna mama mmoja ambaye anamnyunyizia sabuni msichana huyu wote wakiwa wamevaa barakoa na mtoto akiwa tayari kunawa mikono yake.

Hapa bila shaka ni katika kituo cha afya na ndani ya kituo hiki cha afya kuna bwana mmoja ambaye amekuja kutafuta matibabu na kuna yule mhudumu wa afya ambaye anampokeza matibabu yenyewe.

Hapa bila shaka ni hospitalini na ni ndani ya chumba ambacho, kina mama ambao wamejifungua wamo na kuna muuguzi huyu ambaye amembeba mtoto huyu, ambaye ametoka kuzaliwa. Wote wakiwa wenye furaha.

Huyu ni mama ambaye anaonekana kutembea katika sehemu ambayo ni kame, miti yenyewe imenyauka, mifugo yake imegeuka kuwa mizoga kutokana na makali haya ya ukame.

Hapa bila shaka ni hospitlini katika chumba cha daktari wa meno na kuna yule dada ambaye amekuja kutafuta huduma hizi katika hospitali hii na kuna daktari anayeonekana kubeba chombo fulani na kutizama meno ya dada huyu .

Haya ni matangazo ya dawa ya SIHA, dawa hii ya SIHA ni dawa ambayo inatibu na kumaliza kabisa matatizo ya kuumwa na kichwa vile vile kisunzi cha mara kwa mara ambayo ni dawa ya miti shamba ya daktari Ismael.

Hapa ni kati ya mojawapo ya maeneo ya makazi, na kando ya eneo hili ya makazi kuna zile takataka ambazo zimetupwa hapo na kuna wanadada wanne na bwana mmoja ambao wanashirikiana kuokota uchafu huu wakichioma hili kusafisha mazingira yao.

Hapa bila shaka ni hospitalini na katika ni chumba cha wagonjwa, tunamwona mgonjwa huyu ambaye amefunkwa na tayari anahudumiwa na daktari huyu ambaye amevaa nguo za kijani kibichi.

Hapa ni katika sehemu ya kuhifadhi mitungi ya ngesi. Kuna gari ambalo limeegezwa na kuna wanaume wawili ambao wanaonekana kutoa gesi hilo kwa lori na kuzihifadhi katika chumba hiki.

Hapa bila shaka ni hospitalini na ni katika chumba cha kuona daktari. Kuna mwanaume mmoja ambaye anamsikiliza daktari huyu akimpa mawaida fulani kuhusu yale matatizo yanayomkumba.

Hapa bila shaka ni katika kiwanja na katika kiwanja hiki kuna bwana mmoja ambaye anajaribu kuwafukuza wadudu hawa wa jina nzige ambao wamekuja kufanya uharibifu katika kiwanja hiki.

Hapa bila shaka ni hospitalini katika chumba kimoja cha kuhudumia wagonjwa. Kuna mama ambaye ameandamana na mtoto wake na kuna daktari ambaye anaonekana kumtumbuiza mtoto huyu kabla ya kumhudumia.

Hapa bila shaka ni hospitalini ,katika chuma kimoja cha kuwalaza wanaume ;kwani wanaume ndio wanaoonekana kuwa wamelazwa katika chumba hiki. Kuna wale pia waliokuja kuwa wembelea wagonjwa walio lazwa hospitalini.

Hapa ni hospitalini katika mojawapo ya chumba cha wazi ambapo kuna watu ambao wamekuja kwa wingi kupokea matibabu katika kituo hiki kiwemo kudungwa chanjo hizi, na kuna wahudumu wa fya ambao wanashughulikia.

Hapa ni ndani ya nyumba ya mojawapo ya wananchi, ambaye ametembelewa na mhudumu wa afya, ili kupokezwa huduma za afya ambazo mhudumu huyu amewaletea.

Hapa ni katika kituo cha afya, na katika kituo hiki tunaona hii ni wodi ya upasuaji. Na katika wodi hii kuna wauguzi wawili, ambao wanamshughulikia huyu mgonjwa, amekuja kutibiwa katika kituo hiki cha afya.

Hapa ni katika kituo cha huduma za kiafya ambapo kuna wahudumu wa afya wanaopeana huduma za afya kwa wale watu ambao wananchi ambao wamekuja kupokea huduma hizo katika kituo hiki cha afya.

Kuna mama ambaye amevaa barakoa akiwa amembeba mtoto wake, kuna wauguzi watano, mmoja anampa chanjo mtoto mwingine wengine wawili wanamtizama mwingine anampiga picha kuna mwingine ameshika kidude ni kama anatangaza hivi hivi alafu pia kuna mwanaume ambaye anaonekana kupiga makofi kando.

Hapa tunaona ni kituo cha kuchotea maji, akina dada wamepanga foleni kuchota maji kwa matumizi yao na mifugo yao.

Tunaona hapa watu watatu, ambao wako mmoja anapanda mwingine ako juu ya chombo hiki ambacho ni cha kuhifadhia maji.

Hapa tunaona dawa na vyombo vya waganga ambavyo wanavyotunia katika mazingaombwe yake mda hizi zinatumika katika kupea wateja wake ambao wamekuja kutibu shida zao mbalimbali.

Hapa tunaona eneo ambalo limekumbwa na ukame, na kutokana na ukame huu tunamuona tunaona mzoga wa ng'ombe hapa, na wakulima wawili wakitembea kwenye sehemu hii ambayo haina mimea kutokana na ukame.

Hii ni mojawapo ya dawa za miti shamba, ambapo dawa hii ni ya kiliniki ya miti shamba ya Zephania Life ambapo dawa hi inatumika kusafisha mwili.

Hapa ni katika moja wapo ya mtaa wa mabanda wa nchini Kenya na katika mtaa huu umekumbwa na athari ya mvua nyingi amabo mvua hii imeleta mafuriko, mafuriko ambayo inahatarisha maisha ya watu na ata afya yao.

Hapa ni ndani ya chumba ambacho bila shaka zinapeana matibabu ya meno na ni katika sehemu ya mapokezi ambapo kuna dada huyu ambaye ametabasamu na akiwakaribisha wale ambao wamekuja kutafuta huduma za meno.

Hapa ni ndani ya mojowapo ya vyumba kule hospitalini, na katika chumba hiki, kuna daktari wa meno. Daktari huyu wa meno anamtizama mgonjwa wake meno, na kuangalia iwapo yana shida ilikuweza kuyareekibisha.

Kuna baiskeli na kuna chupa ambazo zina dawa ambazo dawa zenyewe ni za daktari Nduba, ambaye anatibu magonjwa kadha wa kadha kama vile nguvu za kiume, mshipa wa ngiri, makaswende sugu, kisonono, mapenzi na kadharika. Hii inaonekana ndio sehemu yake ya biashara.

Hapa tunamuona mhudumu wa afya akifyonza damu kutoka kwenye kichupa, tayari kumhudumia kuhudumia wale wamekuja kutafuta huduma za kiafya katika sehemu hiyo.

Hapa ni shambani, na tunaona hawa watu ambao wamevaa mavazi spesheli , huku wakiinyunyuzia mimea hii dawa, kuikinga kutokana na yale magonjwa ambayo yanakumba mimea.

Hapa kuna mafunzo ambayo yanaendelea ambapo kuna mwanaume ambaye amevaa suti ya samawati akiwafunza wale waliohudhuria kikao hiki jinsi ya kuviosha vyoo hivi spesheli.

Hapa bila shaka ni hospitalini na ni katika chumba ambacho kina mama ambao wamejifungua hulazwa na kuna mama mmoja, ambaye amembeba mtoto wake ambaye ametoka kujifungua siku hii.

Hapa tunaona mmama ambaye amejawa na furaha huku akinawa mikono yake na baadaye labda ayanywe maji hayo ambayo anayatumia kuya kunawa.

Hapa bila shaka ni hospitalini, kuna mgonjwa ambaye ana matatizo ya kuweza kutembea peke yake akiwa na madaktari watatu ambao wanamsaidia kwa kutumia chombo hiki kuweza kurekebisha mwili wake ili aweze kujitegemea katika shughuli ya kutembea.

Hapa ni katika mojawapo ya kituo cha afya ndani yake kuna mama na maafisa wa afya ambao wanatoa huduma za kiafya kwa mtoto huyu ambaye ameletwa na mama yake.

Hiki ni kichupa na kando yake kuna tembe, na tembe zenyewe ni za Vitamini D. Vitamini D hii ni vitamini ambayo inasaidia mifupa ya mwili kuwa yenye afya.

Kuna watu ambao wako ndani ya tenti , ambapo inaonekana kwamba ni kongamano. Kongamano lenyewe ni la kufunza watu jinsi ya kujiepusha na kupata ugonjwa wa ukimwi kutokana na lile umbo liko limeonyeshwa.

Hapa tunaona wahudumu wa afya, wakimdunga sindano mtoto huyu, ambaye anaonekana kulia kutokana na, labda maumivu ya sindano ile au maumivu ya ule ugonjwa unaomwadhiri.

Hapa tunamwona muhudumu wa afya, ambaye amevaa nguo za kujikinga na dawa hii, ambapo anapiga dawa na kufukuza wadudu wasitakikana pale nyumbani.

Hapa bila Shaka ni shambani na katika shamba hili, kuna mimea ya mahindi ambayo imetembelewa na wadudu hao waharibivu almarufu nzige ambao wamekuja kuharibu mazao.

Bilashaka hapa ni katika kituo cha afya. Katika kituo hiki, ama hospitali tunaona mama ambaye amekuja na mtoto wake, na kuna muuguzi ambaye anampa mtoto huyo matibabu kwa kumnyuynuzia dawa hii mdomoni.

Hapa ni katika kiwanda ambapo dawa hizi zinaandaliwa na kuhifadhiwa katika sehemu hizi spesheli ili zisiweze kuharibika na ziwe tayari kwa kuuzwa.

Hapa ni katika hospitali ama kituo cha afya katika wodi ya watoto, tunaona wodi hii spesheli inatumika kuhudumia wale watoto ambao wamepatwa na matatizo fulani wakati wa kuzaliwa labda ni kilo chache ama wadogo sana ama mambo fulani ambayo si ya kawaida.

Hapa ni hospitalini hii ni wodi ambayo inaonekana ni ya watoto kutokana na ile michoro ambayo iko kwenye ukuta na wale wagonjwa ambao wako kitandani. Tunamwona afisa wa serekali ambaye ni Anyan'g Nyong'o akimwangalia mgonjwa mmoja.

Hizi ni dawa mbili tofauti. Dawa zenyewe ni za miti shamba moja ikiwa dawa ambayo inapeana nguvu za kiume na ingine ikiwa dawa ya mkono ambayo inasaidia katika haja.

Hapa bilashaka ni afisi ya mganga, ama mtu ambaye anajihusisha na mambo ya, mazingaombwe tunaona kuna dawa ambazo zilizopo kwa chupa na vifaa anavyovitumia katika shughuli yake hii ya uganga.

Hapa tunaona watu wakishuhudia jengo hili la ghorofa, katika mtaa mmoja likiwa limeporomoka na kuleta uharibifu wa mali.

Hapa inaonekana ni ajali ambayo imefanyika kati ya magari haya mawili moja ikiwemo ni gari la kubebea abiria na lingine la kubebea mafuta, tunaona watu wamekuja kusaidia kuokoa maisha ya wale ambao, wamepata ajali.

Hapa bila shaka ni hospitalini katika chumba cha matibabu, katika chumba hiki cha matibabu tunamwona mgonjwa ambaye ameketi akingoja huduma za afya kutoka kwa mhudumu huyu wa afya hospitalini.

Hapa tunaona eneo ambalo limekubwa na mafuriko, mafuriko yenyewe yameelekea karibu na barabara, na kuleta mmonyoko wa udongo, ndiposa tunaona barabara hii imeharibiwa kutokana na mafuriko haya.

Hapa ni katika kituo cha afya ambapo ndani ya kituo hiki kuna wahudumu wa afya ambao wanapeana huduma za afya, na kuna wale wagonjwa ambao wamekuja kutafuta huduma za afya katika kituo hiki.

Hapa bila shaka ni hospitalini na ni ndani ya hospitali ambapo ni katika chumba kimoja cha theatre . Ndani yake kuna madaktari watatu ambao wanaendeleza shughuli ya upasuaji wakiwemo wauguzi wengine ambao wanatizama.

Hapa ni katika kituo cha afya, ndani ya moja wapo ya vyumba katika kituo hiki kuna mama ambaye amemleta mtoto wake kupokea matibabu ambayo anapokezwa na mhudumu huyu wa afya.

Hawa bila shaka ni madaktari wa kitamaduni, kutokana na yale mavazi ambayo wameyavaa na wamebeba miti ambayo inatumika katika kupeana huduma hizi za kiafya za kitamaduni.

Hapa ni hospitalini na tunaona hiki ni chumba ama wodi ya wagonjwa wa hali ya mahututi kutokana na vile vifaa ambavyo viko katika wodi hii, tunaona hawa wauguzi wawili au manesi wakimshughulikia mgonjwa huyu ambaye yuko katika hali mahututi.

Hapa bila Shaka ni hospitalini ama kituo cha afya ambapo ni sehemu au chumba ambapo dawa zimeifadhiwa na kuna mhudumu wa afya ambaye amekuja kuchukua dawa kutoka sehemu hii na kuipeleka kusaidia wagonjwa.

Hapa bila shaka ni hospitalini katika chumba cha kina mama kujifungulia watoto, kuna mama ambaye amejifungua mtoto akiwa na furaha.

Bila shaka hapa ni hospitalini , tunaona daktari na m mgonjwa , daktari akionekana kutaka kujua ni vipi mgonjwa huyu anavyohisi , ili kuweza kumpa matibabu kabambe.

Hapa ni sehemu ya kuhifadhi dawa, tunaona dawa tofautitofauti, inakisiwa kwamba ni hospitalini, kuna tembe pale na kuna hizo zingine za kunywewa.

Hapa ni hospitalini kuna kina dada wawili, mmoja ambaye anaonekana kumdunga mwenzake sindano ni mhudumu wa afya na mwingine anapokea huduma hii ambaye inaonekana kwamba ni chungu kutokana na jinsi alivyofunika uso wake.

Hapa bilashaka ni hospitalini katika chumba cha daktari wa macho na tunaona daktari huyu akipea huduma hizi za kutibu macho huyu mgonjwa ambaye amekuja kutafuta huduma zenyewe.

Kuna mwanadada na mwanaume, mwanadada anaonekana kwamba ndiye daktari, mwanaume anaonekana akiwa mtu ambaye ameumia kutokana na vile vifaa tunavyo viona kando kule vya wale watu ambao labda wamevunjika kwa hivyo anaonekana kufanyiwa mazoezi ili aweze kupona.

Hapa ni katika kituo cha afya au hospitalini, tunaona afisa wa afya akishauriana na wenzake kwenye shirika hili la kiafya.

Hapa ni katika kituo cha afya, au hospitalini. Na tunaona akina mama ambao wameleta watoto wao ili kupata matibabu, labda ni chanjo ama matibabu fulani.

Hapa ni katika mojawapo ya kituo cha afya ambacho kimekuja karibu na wananchi ili kuwapokeza chanjo ambayo inaonekana wanadungwa chanjo hii ili kuwazuia kutokana na maradhi fulani.

Hapa bila shaka ni hospitalini na ni katika chumba mojawapo ya kufanyia upasuaji na ndani yake kuna madaktari wawili ambao wanamwangalia mtoto huyu kabla ya kuweza kuanza upasuaji.

Hapa ni katika kituo cha huduma za afya , tunaona wahudumu wa afya wakipokea maelekezo kutoka kwa mmoja wao na vifaa vya kuweza kuwasaidia katika kupeana huduma za afya vijijini.

Hapa tunamwona mwanaume huyu akiwa na mashine hii mashine ambayo inatoa moshi mboshi huu ambao unaofukuza wale wadudu wasiotakikana wadudu ambao hawahitajiki katika sehemu hiyo.

Hapa tunaona sanamu na vitu ambavyo vinashirikishwa na ushirikina ama mambo ya kiganga ganga hivi yanaonekana kama ni sehemu ama ni ofisi ya mganga fulani.

Hapa ni kijijini au mashinani ambapo kuna kikao na katika kikao hiki kuna maafisa wa afya. Maafisa hapa wa afya wameketi katika kikao hiki na wakimskiza mmoja wao akiwapa mafunzo fulani ya kiafya.

Hapa tunaona, dawa, zilizoekwa kwa vipimo vya manne, dawa hizi, ambazo inaonekana labda niza, mapafu kutokana na ile michoro ambayo imechorwa, katika chati iliyo nyuma ya dawa hizi.

Haba bila shaka ni kituo cha afya na katika kiyuo hiki cha afya kuna muhudumu wa afya ambaye anampokeza mama huyu matibabu kwa kumdunga sindano ili kuweza kumtibu.

Hapa ni katika chumba, ambapo, mhudumu huyu wa afya amekuja kumtembelea mama huyu, ili kumpa mafunzo fulani ya kiafya, kuhusu labda maradhi fulani ambayo yamezuka, ama ujumbe fulani wa kiafya ambao anapaswa kujua.

Hapa tunaona ni mporomoko wa ghorofa fulani, ghorofa fulani limeporomoka. Na ni katika shughuli za kuweza kuokoa watu na vitu vilivyo vilivyo kwama katika maporomoka haya.

Hapa ni katika kituo cha afya au hospitalini. Tunaona kuna watu wawili, kuna yule mhudumu wa afya, ambaye anamsaidia huyu mgonjwa kumnyoosha mguu wake au kuufanyia mazoezi, ili uweze kupona.

Hapa bila shaka ni katika kituo cha afya au katika hospitali, tunaona hapa katika hospitali kuna huu muuguzi na kuna huyu amekuja kuhudumiwa, inaonekana ni kama ako na shinda ya meno na daktari huyu bila shaka ni daktari wa meno kutokana na vile anamtibu meno ya mama huyu.

Hapa tunaona ni meza ya daktari kutokana na kifaa kile cha daktari kiko hapo alafu tunaona kuna chanjo chupa ya chanjo imebeba chanjo na vilevile kuna sindano, chanjo yenyewe ni ya ugojwa wa polio.

Apa ni katika mojapo ya vijiji ambapo kuna wahudumu wa afya ambao wamesafirishwa kwa njia ya maji kwa kutumia boti ili kuweza kufikisha huduma za afya katika kijiji hiki.

Hizi ni dawa saba na dawa hizi saba zinatumika kutibu viungo mbali mbali vya kimwili kama vile, mkono, mifupa na sehemu nyinginezo kama vile moyo na kadhalika.

Tunaona dawa, ambaypo inaitwa Ahasaka dawa ya kiasili, ambayo ni Albaa Mujarrabu ambayo inatibu maradhi kadha wa kadha ambayo yameorotheshwa hapa.

Hapa ni shambani, ambapo kuna mkulima ambaye, ananyunyuzia mimea yake dawa. Mimea yake inaonekana kuwa ile ya pilipili hoho.

Hapa ni katika mojawapo ya vituo vya afya. Ndani ya kituo hiki kuna wauguzi wanne na kuna wale watu ambao wamekuja katika kituo hiki wakiwa wamepanga foleni Ili kupata huduma za afya.

Hapa ni katika kituo cha afya, au hospitalini, katika chumba hiki, tunaona kuna Muudumu wa afya, na Yule mtu ambaye amekuja kupata huduma za afya, katika kituo hiki, au hospitalini.

Tunamwona daktari hapa akifyonza dawa kutoka kwa kichupa, ambacho kimebeba dawa. Daktari mwenyewe amevalia barakoa. Kuna wauguzi wengine ambao hawakia kwenye chumba hiki, na Wala wagonjwa ambao wamekuja kuhudumia.

Hapa ni katika sehemu spesheli ya kuhifadhi kemikali na tunaona kuna huyu bwana ambaye amevaa mavazi rasmi ambayo yanamkinga kutokana na ile athari ya kemikali hii, ile harufu inayotokana na labda madhara yeyote yale ambayo yanaweza kutokana na kemikali hizi.

Hizi bila shaka ni dawa za miti shamba, na dawa hizi za miti shamba ni tofauti tofauti. Kuna zile ambazo ni za maji na Kuna vile Kuna sabuni na Kuna zile dawa za unga ambazo zinatumiwa kutibu mgonjwa tofauti tofauti.

Hapa ni katika mojawapo ya kituo cha afya, na katika kituo hiki tunamuona muuguzi huyu akifyonza dawa kutoka kwa kichupa, tayari kumdunga yule mgonjwa ambaye amekuja kupata huduma hizi za afya katika kituo hiki.

Hapa tunaona wahudumu wawili hospitalini, wauguzi hawa ambao wanamshughulikia mtoto, ambaye ako kwenye mashine hii spesheli . Wanamhudumia mtoto mwenyewe.

Hapa ni katika mojawapo ya vituo vya afya, ambapo kuna wahudumu wa afya, ambao wanapokezwa vifaa ambavyo vitawasaidia katika kupeana huduma za kiafya, kule mashinani.

Kuna mwanadada hapa ambaye anaonekana kuteka maji kutoka kwa mfereji. Kuna nguo ambazo zimeanikwa na kuna nyumba na vilevile kuna mti wa papai anaonekana mwenye furaha kupata maji hayo.

Hapa ni katika kituo cha afya, tunaona kuna watu watatu, kuna wahudumu wa afya wawili na askari mmoja ambaye anatazama vifaa hivyo vya kunawa mkono, wahudumu hao wawili wakinawa mikono na kuonyesha jinsi mtu unafaa kunawa mikono kujiepusha na virusi vinavyoleta ugonjwa wa korona.

Hapa ni hospitalini katika chumba cha watu mahututi, tunaona mgonjwa mmoja ambaye tayari kavishwa maski ya kumsaidia kupumua, na tuna nesi ambaye ndiye anamvisha kifaa hicho.

Hapa ni katika shule fulani ya kujifunza ya madaktari. Madaktari wa meno, tunuono wako kwenye maabara, wakitengeneza sanamu ama mfano ile ya meno.

Hapa ni katika kituo ambacho kuna mahema kituo hiki ni cha afya kutokana na kwamba, wale ambao wako ndani na zile picha ziko hapa niza wahudumu wa afya, tunamuona mhudumu mmjoa akifyonza dawa kutoka kwenye kichupa hicho kuenda kwa sindano, ambapo ataitumia sindano hio kumdunga mgonjwa.

Hapa ni ndani ya chumba cha mganga fulani ambapo ndani ya chumba hiki kuna vile vifaa vya uganga vikiwemo dawa ambazo ziko kwenye vichupa ambazo zinatumika kwenye kazi hii yake ya uganga.

Kuna dawa ambayo ni inaonekana kwamba chanjo ya yellow fever , na vile vile sindano, na mkono wa ambao unaonekana umevaa glavu za ya rangi ya kijani kibichi.

Kuna wauguzi wa shirika la msalaba mwekundu wakiwa wamemleta mgonjwa hospitalini, wanapokelewa na nesi, kando ya nesi kuna kina mama watatu ambao pia wamekuja hospitalini kwenye sehemu ya watu ambao wamepata ajali.

Hapa tunaona madaktari wawili na mgonjwa mmoja ambaye anaonekana kupata matibabu kutoka ka kutoka kwa daktari hawa wawili wanaonekana kuwa katika chumba spesheli cha kufanya matibabu yenyewe.

Tunaona bango, bango lenyewe nila kiuchawi hivi, la daktari Galazinga daktari yaani mganga kwa jina lingine, ambaye anapeana dawa zinazo saidia kuvutia watu kimapenzi na vilevile dawa ambazo zinasaidia, kutibu mambo ya mapenzi.

Hapa bila shaka ni shambani na tunaona mkulima huyu akinyunyizia mimea yake dawa ili kuikinga kutokana na wadudu na yale magonjwa yanayoyakumba mimea.

Hii ni sehemu ambayo watu, wamekuja kuteka maji, maji haya yanapaswa kuwasaidia, katika shughuli zao za kawaida kama vile kupika, mifugo, wanyue na wao pia wanyue kwa sababu sehemu hii inaonekana kama kiangazi sehemu ambayo imepatwa na kiangazi vile.

Hawa ni wadudu wafahamikao kama zige, zige hawa huleta maharibifu kwa mimea ya shambani na mimea yoyote ile na tunaona wameleta uharibifu kwa mimea hii.

Hiki ni mojawapo ya kituo cha afya na katika kituo hiki cha afya kunao wahudumu wawili wa afya pia wanashughulikia huyu mgonjwa kwa kumtizama sikio zake na kuangalia iwapo sikio hili lina tatizo fulani ili kuweza kulirekebisha

Hapa bila shaka ni hospitalini katika mojawapo ya afisi ya madaktari wa meno, kuna daktari hapa na msaidizi wake wakimshughulikia dada mmoja ambaye amekuja kupata matibabu ya meno.

Huyu bila shaka ni mnyama kwa jina ngamia ambaye hufugwa nyumbani, na anaonekana kudhohofika kiafya kwa jinsi alivyojilaza mchangani.

Hapa tunaona hema, hema zenyewe zimesimamishwa ili kuweza kuwapa watu huduma za afya tunamuona mama mmoja ambaye amevaa barakoa akidungwa chanjo na mhudumu wa afya.

Hapa tunaiona madharau ya mafuriko kutokana na mvua nyingi, mvua hii ndio ambayo imesababisha mafuriko haya ambayo inatatiza shugli za usafirisha safiri kutoka sehemu moja adi nyingine.

Hapa tunaona watu wawili mmoja anaonekana kwamba ni muuguzi ama daktari wa macho ambaye ndiye huyo amewekwa katika chombo spesheli cha kuangalia macho yake ionekane kama kama ako na tatizo la macho.

Hapa ni shambani katika shamba hili la kisasa tunaona mkulima huyu akinyunyizia mimea yake dawa fulani labda kuepusha katokana na magonjwa na au kumwagia mbolea fulani ya maji.

Hapa ni hospitalini katika mojawapo ya chumba ambacho kina mama ambao wamejifungua hupumzika na kuna mama mmoja ambaye amejifungua mapaja ambao wameletwa na wahuduma wawili wa afya wakiwaweka kitandani

Hapa ni katika kituo cha afya, ambapo mzee huyu amekuja kupokea sindano hii na yuko kwenye uchungu kutokana na kudungwa sindano yenyenywe .

Hapa tunaona wanaume wawili ambao wako shambani, wanajaribu kuwafukuza wale nzige ambao wamevamia shamba lao au mimea yao.

Kuna watu wanne hapa na kuna kiduka kuna miti na watu hawa wanaonekana kuwa wamevaa barakoa wawili wakionekana kunawa wengine wakiwa wamepanga foreni wa wako kwenye mpango huo wa kunawa.

Huku ni hospitalini ama kituo cha afya, na kwenye wodi spesheli hapa, ambapo tunaona mgonjwa mmoja anahudumiwa hapa na hawa madaktari, akiangaliwa kichwa chake, na kuangalia mahali ambapo hajiskii vizuri na kuweza kurekebisha.

Hapa tunamuona mtu ambaye amenunua dawa na ana risiti ambayo inaonyesha kiwango cha dawa na bei ya dawa aliyo inunua.

Huku ni hospitalini, katika chumba cha dakatari namuona daktari huyu, akieza kumwangalia mgonjwa wake ambaye ni mtoto. Mtoto mwenyewe ameandamana na mamake, kwa sababu mtoto ni mchanga.

Hapa bila shaka ni hospitalini na katika moja wapo ya wodi, kuna mhudumu wa afya ambaye anaendelea kupeana huduma kwa wale wagonjwa ambao wamelazwa kwenye wodi hii.

Hapa bila shaka ni shambani na katika shamba hili tunaona mimea ya mahindi na mimea hii ya maindi inanyunyuziwa dawa au mbolea fulani na mkulima ili kuweza kuleta mazao bora.

Hapa tunaona mtoto akiwa na mamake pamoja na daktari, daktari na mama wote wamevaa barakoa mtoto amebebwa na mama akihudumiwa kwa kudungwa sindano.

Hapa bila shaka ni hospitalini, katika chumba kimoja ama katika wodi mojawapo, nadhani ya wodi hii kuna vitanda spesheli na kuna wale wagonjwa ambao wamekuja kuhudumiwa na kuna mhuguzi hapa ambaye anamshughulikia mgonjwa mmoja ndani ya wodi hii.

Hapa bila shaka ni hospitalini, na ni katika chumba ama wodi ambapo kina mama ambao wamejifungua hulazwa, na kuna mama ambaye amejifungua na anapokezwa zawadi za mtoto huyu ambaye amejifungua.

Hapa tunaona akina mama wawili ambao wako chumbani, mmoja ambaye amelala juu ya mkeka, anaonekana kwamba ni mjamzito, alafu kuna mmoja uyo ambaye anmshughulikia, anaonekana kama mhudumu wa afya au anaezakua ni mkunga.

Hiki ni kutuo cha afya, ambacho watu wamekuja kupata huduma za kiafya kutoka kwa hawa madaktari au afisa hawa wa afya.

Hizi ni dawa za miti shamba, dawa ambazo ni tofauti tofauti na dawa hizi za miti shamba zinatumika katika kuponya magonjwa mbalimbali.

Hapa ni katika moja wapo ya eneo za makazi na katika eneo hii la makazi tunaona takataka ambazo zimetupwa ovyo ovyo na tunaona vijana na hao wawili ambalo na shirika fulani ambao wamekuja kukusanya takataka hii na kuhakikisha mazingira yao ni safi.

Hapa ni katika eneo mojawapo tambarare. Eneo hili limekumbwa na athari ya mvua nyingi iletao mafuriko. Mafuriko hayo ambayo yanaleta uharibifu wa mali na vile vile athari za ugonjwa unaosababishwa kutokana na njia za maji.

Hapa ni hospitalini katika chumba cha theta, kuna madaktari na vilevile manesi ambao wanawasaidia katika kumfanyia mgonjwa fulani oparisheni.

Hapa bila shaka ni hospitalini, na ndani ya chumba hiki tunamwona daktari huyu ambaye nakizia ni daktari wa meno kutoka na kile sanamu ambayo ameipepa ya meno akimpa maelezo fluni dada huyu ambaye amekuja kutafuta huduma hizi hospitalini.

Haya ni matangazo ya waganga ambao wamejiita madaktari. Waganga hawa hutoa huduma kama vile kurejesha nguvu za kiume, kufunga waume dhidi ya kuenda nje ya ndoa ,ikiwemo huduma nyinginezo.

Hapa bila shaka ni hospitalini ambapo mzazi huyu amemleta mwanawe ili aweze kupata matibabu na kuna mwuguzi ambaye tayari anampokeza matibabu mtoto huyo kwa kumdunga sindano.

Kuna wanaume wawili ambao wamesimama mbele ya vyoo, inaonekana ni kama ni vyoo vya shule ya shule ya upili ya Menengai, na kuna sehemu ambayo kuna sehemu ya kuosha mikono ili kuzuia magonjwa mbalimbali.

Kuna dawa hapa, dawa nne, ambazo zinaonekana ni za mapafu kutokana na ile michoro ambayo imechorwa nyuma ya dawa hizo. Kwa hivyo hizi zinaonekana kwamba ni dawa za mapafu, dawa nne, zenye vipimo tofauti.

Hapa tunaona meza kiti na begi juu ya meza kuna dawa na kikombe vile vile kijiko juu ya kiti kuna vitabu ndani ya begi kuna vitabu vile vile na sakafuni muna vitabu.

Hapa ni katika uwanja ambao mojawapo ya jamii ambayo ya wafugaji wanaishi na sehemu ambayo imekumbwa na hatari ya mvua nyingi, ambao ni mafuliko ambayo inaleta hasara nyingi na vile vile hatari kwa afya ya wafugaji hawa.

Hapa ni katika hema, ambalo wananchi wanaeza pata huduma za afya. Tunamwona mama huyu ambaye amekuja na watoto wake wawili, wakipokeza huduma za afya kutoka kwa wahudumu hawa watatu, wanaonekana hapa ahudumu wa afya.

Hapa ni katika mojawapo ya vituo vya afya nchini kenya, ambapo wananchi wanaenda kupokea chanjo ,sijui chanjo ni ya nini chanjo hii ni ya kuwakinga kutokana na maradhi mbalimbali.

Hapa bila shaka ni ndani ya kituo cha afya ambapo kuna shuguli mbalimbali za huduma za kiafya ambazo zinazopokezwa tuna mtoto ambaye anapokezwa chanjo fulani na muhudumu huyu wa afya.

Hapa ni hospitalini katika chumba cha kuhifadhi dawa. Tunaona hapa muhudumu wa afya, au daktari au nesi, akifyonza dawa hiyo kutokana na chupa hicho, kuelekea kwa sindano, ili aweze kumtibu mgonjwa.

Hapa tunamuona daktari, akifyonza dawa kutoka chupa hii kuelekea ndani ya sindano. Mkononi amevaa pete na dawa hii bila shaka ni chanjo, la ugonjwa wa measles mumps na virusi vya rubela.

Hapa bila shaka ni barabarani, ambapo kumejaa maji mengi na kuna magari ambayo yanajaribu kuvuka katika hali hii ya mafuriko ambayo yanahatarisha maisha ya wale ambao wanavuka.

Hapa bila shaka ni kituo cha afya ambapo wananchi wamekuja kupokea huduma za kiafya. Kuna mhudumu wa afya ambaye anapeana chanjo kwav watoto hawa.

Hapa ni katika mmojawapo ya vituo vya afya, na ndani ya kituo hiki cha afya kuna mhudumu wa afya ambaye anamdunga sindano na mtoto ambaye ameletwa na mama huyu katika kituo hiki cha afya.

Hapa ni hospitalini kuna, daktari hapa na msaidizi wake wanaonekana kumshughulikia huyu mgonjwa ambaye, anaonekana ni kama akona shida ya meno.

Kuna watu watatu mmoja anaonekana kupitisha ujumbe fulani ambao labda niwa kutokana na yale mavazi amevaa ni ujumbe ambao ni unalenga mambo ya afya.

Hapa ni katika sehemu moja ya dukani na kando ya duka hili, kuna bomba la maji ambapo tunamwona mama huyu amekuja kujishughulisha katika mojawapo ya shughuli ya usafi kwa kunawa mikono yake ili kujiepusha na yale magonjwa ambayo yanatokana na uchafu.

Huu bila shaka ni mkasa wa moto. Ni moto ambao ni mkubwa sana, na unaonekana kuzichoma nyumba na ni moto ambao si rahisi kuzima kutokana na vile moto huu ni mkubwa.

Hizi ni tembe na dawa zinginezo za unga ambazo zinatumika ili kuimarisha afya ya binadamu.

Hapa ni hospitalini, na kuna watu wawili ambao wako katika chumba, kuna daktari alafu kuna yule ambaye amekuja kupata huduma za daktari au mgonjwa kwa lugha nyingine. Tunaona daktari akiangalia sikio na kutaka kujua ni nini shida.

Hapa ni katika kituo cha afya na ni kituo ambacho kinapokea Huduma za kiafya kutokana na shirika lisilo la kiserikali. Wananchi ambao wamekuja kutafuta huduma za afya katika kituo hiki.

Hapa tunaona sindano na chanjo za ugonjwa wa measles na vile virusi vywa rubella.

Tunamuona mzee wa makamo akidungwa sindano ambayo inaakisiwa kwamba kuwa ni chanjo, tunamuona muhudumu akimdunga chanjo yenyewe inaonekana ako barabarani tu sehemu ya watu kupandia na kupanda matatu.

Hapa tunaona daktari akiwa amebeba chanjo na sindano, Sindano yenyewe Ina kipimo Cha chanjo hiyo ambayo anafaa kumdunga mgonjwa .

Hapa tunaona mojawapo ya jamii ambazo zinakumbwa na taabu fulani, tumeona kuna wasamaria wema ambao wamekuja kupeana msaada fulani kwa jamii hii.

Hapa ni kiwanjani, na kiwanja hiki kimewaka moto, kutokana na labda joto jingi ama moto wenyewe umewashwa. Na tunaona hapa wazima moto wakiwa katika shuhudi zao kujaribu kuuzima moto huu ili usiweze kuenena zaidi.

Hapa bila shaka ni katika kituo mojawapo cha afya, na katika kituo hiki kuna wale wagonjwa ambao wamekuja kupokea huduma za kiafya, na kuna wale wahudumu wa afya ambao wanawapokeza huduma za afya.

Tunaona hapa watu wanne ambao wanatembea ndani ya maji, maji ambayo ni mengi na maji haya si ati ni mto ni maji ambayo yametokea kutokana kwamba, kumenyesha mvua nyingi na ni mvua ambayo imeleta mafuriko na mafuriko haya yana athari nyingi za kiafya kuna yale magonjwa ambayo mafuriko hayo huleta na maharibifu mengine.

Hapa tunamuona mtu, ambaye anaonekana kwamba ni mganga, akiandaa dawa zake zile. Tuko na mizizi ya mimea, tayari kuwapa wateja wake ama mteja wake.